Watu wa rika na jinsia mbalimbali, wakiwa wamesimama mbele ya mtambo uliotengenezwa kwa kuweka taa ambazo nyingine zinawaka, nyingine zimezimwa, huku mwanamke alivaa kofia nyekundu akitoa maelekezo.

Watu wa rika mbalimbali wanawake kwa wanaume, waliokusanyika, huku kukiwa na mtu aliyeshikilia kompyuta, na pembeni yao kukiwa na viti vyenye rangi nyeupe, vilivyowekwa kwa pamoja.

Mkusanyiko wa watu, wanawake kwa wanaume wenye rika mbalimbali, wakiwa ndani ya zulia, wakipokea mafunzo kwa mtu aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa shule ya elimu ya watu wazima, ambao wengi wao wakiwa wanaandika, vilevile kuna mwalimu anaetoa mafunzo kwa wanafunzi.

Watu wa rika na jinsia tofautitofauti ikiwemo wanawake kwa wanaume wakiwa katika chumba ambacho kinatumika kwa ajili ya kutolea mafunzo huku mbele yao kukiwa na mwalimu aliyeshikilia kompyuta.

Mwanamke aliyevalia shati la bluu huku akiwa amebebelea kikapu akiwa katika maktaba inayouza vitabu vilivyowekwa kwenye mashelfu.

Shule ya darasa la awali yenye mazingira masafi yenye michezo, ambayo inatumika na watoto kwaajili bya kujenga mwili ikiwemo bembea, pamoja na mtelezo.

Bembea zilizopakwa rangi ya kuvutia, ikiwemo nyekundu, bluu, kijani na machungwa zenye minyororo iliyofungiwa zipo katika shule ya wanafunzi wa awali.

Shule ya awali iliyochorwa midoli ya aina mbalimbali, ambapo katika darasa kuna mwanamke amesimama mlangoni akiwa anachungulia.

Mazingira ya shule ya msingi ambayo yamezungukwa na uoto wa asili. Vilevile kuna bembea ambazo wanafunzi huzitumia, kwa ajili ya shughuli za michezo

Mazingira ya shule ya msingi ambayo ya nauoto wa asili, ikiwemo miti pamoja na maua, vilevile wanafunzi wakiwa wamesimama.

Mwalimu wa shule ya msingi, akiwa katika chumba cha darasa kilichokuwa na wanafunzi, ambao wote wamevalia barakoa huku, akiwa anatoa mafunzo ya somo la hisabati.

Kitabu cha mwanafunzi wa shule ya msingi ambacho kimefunuliwa kina karatasi nyeupe ndani yake kina maandishi pamoja na picha.

Vitabu vinavyotumika kwa ajili ya kufundishia wanafunzi, vyenye rangi ya pinki pamoja na zambarau, vimewekwa kwenye kabati lenye rangi nyeupe.

Mtihani wa mwanafunzi wa shule ya msingi ambao umeandikwa hisabati vile vile zimesaishwa kwa kutumia peni yenye wino mwekundu.

Mwalimu mwanamke aliyevalia hijabu lenye rangi ya bluu na gauni jeusi, akiwa anaandika na kuchora ubaoni.

Chumba cha darasa ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi, kilichowekwa viti na meza vilivyopangwa kwa ustadi; vilevile kina picha ya ramani ya dunia.

Majengo ya shule ya msingi yenye milango ya kijani, imezungukwa na bustani iliyopandwa mimea yenye rangi nyekundu pamoja na kijani.

Madarasa ya shule ya msingi, huku yakiwa yamechorwa picha za aina mbalimbali ambapo mbele yake kukiwa na uoto uliopandwa.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa wamekaa kwenye madawati pamoja na madaftari yao, wakiwa wanamsikiliza mwalimu anaetoa mafunzo.

Chumba cha maabara ya kisayansi, ambayo kinatumika na wanafunzi wa sekondari kwa ajili ya kujifunza, kilichokuwa na mabomba yenye rangi nyeusi pamoja na majiko.

Maktaba ya shule ya sekondari, ambayo ina vitabu vilivyowekwa kwenye mashelfu, huku kukiwa na wanafunzi wawili ambao wanachukua vitabu hivyo.

Maabara ambayo inatumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, ambapo kumewekwa kemikali za aina tofautitofauti, huku kukiwa na mwalimu anayetoa mafunzo ya vitendo.

Chumba cha kulalia cha wanafunzi wa shule ya sekondari, kijulikanacho kama bweni, chenye vitanda vilivyo na magodoro pamoja na kutandikwa shuka zenye rangi ya pinki.

Kitabu kinachotumika kwa wanafunzi wa shule ya sekondari wa kidato cha nne cha Baiolojia. Kina rangi ya njano pamoja na kijani. Kimebandikwa picha inayoonyesha watu wawili.

Mwalimu akiwa anatoa mafunzo kwa kijana huku akiwa na vitabu pamoja na daftari katika meza yake.

Majengo ya shule ya sekondari ambayo yamejengwa kwa ustadi mzuri vilevile nje yake kuna maua yaliyowekwa kwenye vyombo vya kutunzia.

Wanafunzi wa chuo ambao wapo katika maabara ya kompyuta wakiwa wanajifunza, huku wamekalia viti vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao.

Watu walika mbalimbali wakiwa wamejikusanya pamoja, huku kukiwa na meza zilizojaawa madaftari wakiwa wanapokea mafunzo kutoka kwa mwalimu alie simama mbele.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa la kujifunzia, ambapo mbele yao kuna mwalimu aliyevalia suti akiwa anatoa mafunzo.

Wanafunzi wa chuo, wenye jinsi tofauti wanawake kwa wanaume, wakiwa wanapokea mafunzo kwa mwalimu aliye kaa mbele aliye valia koti jeusi.

Wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye madawati, huku mbele yao kukiwa na mwalimu aliyevalia shati jeusi, akiwa anatoa mafunzo. Piaa kuna maandishi kwenye ubao.

Wanafunzi wa chuo waliovalia sare ya rangi ya bluu, wakiwa wamekaa kwenye kiti ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanafanya mtihani.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa ambapo wengi wao wanakompyuta huku wakiwa wamekaa wanamsikiliza mwalimu ambaye yuko mbele akitoa mafunzo.

wanafunzi wa chuo ambao wako katika chumba cha darasa, ambacho kina viti na meza wakiwa wanajisomea, wengine wakiwa wanatumia komptuta, na wengine vitabu pamoja na madaftari .

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wamekaa katika meza yenye rangi ya kijani huku wakiwa wameshikilia kompyuta pamoja na simu, pia na mabegi yao wameyaweka juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika sehemu ya kujisomea ambayo ina meza yenye rangi ya kijani, vilvile wameweka kompyuta zao kwenye meza hiyo kwa ajili ya kujisomea.

Vijana kadhaa wa rika tofautitofauti wakiwa katika maabara, ambapo wanafanya mafunzo ya utengenezaji wa simu za mikononi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika sehemu ambayo wanatumia kwaajili ya kujifunzia ufundi wa ujenzi, ambao wamevalia vikoti vyenye rangi ya machungwa.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa amesimama, ambapo mbele yake, kuna vifaa vya vinavyotumika katika ufundi wa utengenezaji simu.

Vijana wa kike kwa wakiume wakiwa wamevalia sare maalumu wamesimama mbele ya meza, iliyokuwa na vifaa vya kitekinolojia huku mwalimu akiwa anatoa mafunzo.

Wanafunzi wawili, mwanamke kwa mwanaume, wakiwa wamekaa karibu na dirisha wanatumia kifaa vya kiteknolojia, kwa ajili ya kujifunza.

Fundi makenikia aliyevalia nguo yenye rangi ya bluu, pamoja na mabuti meusi, akiwa katika gari, kwa ajili ya kufanya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wapo kwenye maabara ya kompyuta wakiwa wanajifunza, huku baadhi yao wakiwa wamevaa sare za rangi ya bluu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha maabara ambapo wanafanya ufundi wa kutengeneza kompyuta kwa kutumia vifaa mbalimbali

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wapo katika chumba cha maabara, wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya bluu, wakifanya mafunzo ya utengenezaji simu.

Wanafunzi waliovalia sare ya bluu wakiwa katika maabara, huku wakiwa wanafanya mtihani pia kuna mwalimu amevalia koti la kijani amesimama.